Kwenye huduma center unaweza kupata mambo ambayo inaendelea na mambo hii ni mambo kama kusaidiwa kutengeneza SHA services na KRA services . Huduma huu ufanyika kwenye huduma center na usaidizi wowote unaweza kupata huko.

Kituo hiki ni kituo ambacho unaweza kupata nafasi ya kusaidiwa kama unapotaka kutengenezewa maneno ya serekali ya huduma kama SHA services unaweza kusaidiwa huku kutengenezewa na uweze kulipa malipo. Huku ni huduma center.

Kompyuta ni chombo ambacho kinatumiwa kutengeneza mambo kama kutuma barua kwenye hewani. Hii ina majukumu mengi. Inatumiwa pia kuchagua shule ,wakati watu wanachagua shule wanatumia kompyuta hii na ina majukumu mengi.

Watazamaji walio kwenye uwanja wanasherehekea goli ambalo wachezaji wameweza kufunga bao hilo. Washiriki hawa ni washiriki wa timu hizo wamewza kufunga goli na wanafuraha na kusherehekea.

Kwenye huduma center unaweza kupata vitu ambavyo vinaedelea, kuna mambo unaweza kutaka kusaidiwa ya serikali, unaenda kupata huduma, huduma kuu kwenye huduma center , na unaweza kutaza watu ambao wanapata usaidizi na wanaweza kuasaidiwa.

Mama huyu ameweza kufunga bendera kwenye mwili wake kwa kuwa yeye ni mshiriki wa taifa hili la Kenya na anafurahi kwa kuwa yeye ni mpingwa na ni mpingwa wa nchi hiyo ya Kenya.

Michezo ya FC na Liverpool ni mchezo ambayo ni wa kandanda na wachezaji wamo uwanjani wakisherehekea baada ya kushinda timu hiyo ya Bandari FC na wanafurahia pia kuna watazamaji ambao wanatazama uwanjani.

Kuna mafunzo ambayo inaendelea kwenye tarakilishi na mama huyu anapata mafunzo na vitu ambavyo anafaa kujifunza ama kutengenezewa kwenye tarakilishi. Hii ina manufaa kwa sababu unaweza kupata elimu kupitia tarakilishi hii.

Kwenye huduma unaweza kupata mambo inayoendelea na usaidizi katika serekali , huduma senta unapoingia kitu cha kwanza ni kupata mawaida ya chambo ambalo ungetaka kusaidiwa hili uweze kusaidiwa pale.

Katikati Huduma Center ,watu wanapata kusaidiwa kwa kazi tofauti tofauti ,kama mtu ana jambo angeweza kutaka kusaidiwa huku ni mahali anaweza pata usaidizi kama kutengeneza pasipoti, kutengeneza tarakilishi na mambo mengine unaweza kupata hapa.

Mama huyu, anaweza kuwa na furaha kwa kuwa anashiriki na nchi hiyo ya Kenya. Na nchi hii ya Kenya ni nchi ambayo kuna wachezaji ambao wanacheza uwanjani, na anafuraha kwa kutazama wachezaji hawa.

Katika uwanjani kuna timu ambayo inacheza timu mbili. Timu moja ni timu ya Gor Mahia fc na timu ingine ni timu ya Betika. Kuna watazamaji ambao wanaweza kutazama michezo hiyo ambayo inaendelea katika uwanjani hiyo.

Timu ya Gormahia Fc ni timu ambayo inacheza katika nchi ya Kenya. Gormahia wachezaji hawa wanatia bidii uwanjani wakati hii kuna michezo wanaweza kushinda na kuchukua vikombe ambavyo vinapeanwa kwa washindi.

Kuna maandamano ambayo inaendelea ya mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Raila na mpinzani wake Kalonzo walikuwa wanataka kiti cha uongozi wa rais wa Kenya, na hii ni baada ya watu kuenda mgomo njiani.

Hii ni takataka ambayo imeweza kumwagwa kwenye biba ama kwenye mahali pa takataka na takataka haya mahali hapa inaonekana ikiwa ni sehemu ambayo matakataka yanaletwa alafu yanamwagwa pale na takataka haya yanafaa kuwa safi ili isilete madhara kwa binadamu.

Waajiriwa hawa ni wakubwa kwenye kazi ambayo wameandikwa na serikali. Na kazi zao ni kujaza fomi ili wasaidie katika maneno yao. Kazii hii ina manufaa kwenye kituo hiki cha Huduma Centre na wanaweza kujaza fomi haya.

Michezo uwanjani ni una faida mingi sana, kuna mchezo kama mchezo wa voliboli ambayo unapata watu wanatazama mchezo hii ikiendelea na michezo hii ina faida kwa watu wanaocheza na wanaotazama humu.

Hawa ni wachezaji ambayo wako tayari uwanja ulio kuanza kucheza wapi mchezo huo wamo tayari na wanazungumza wanazungumziana ili kupata mawaida ya jinsi wanavyoenda kucheza burudani